Huyu ni mwanaspoti ambaye ana uwezo wa kuendesha baiskeli wake kwa njia au kwa haraka. Huyu unaona mavazi amevaa ya kujikinga dhidi ya ajali ya barabara, ni kama alinunua baiskeli hii kwa bei ghali sana.

Kuna magari tofauti tofauti, ya kwanza imebeba mzigo, na ina maandishi ya, gari hili linaitwa lori. Lori limebeba mchanga. Mchanga uliobebwa ni nzito sana. Ya pili ni gari ya moshi ambayo linapitia kwenye reli. Ya tatu ni baiskeli ambayo imebeba mzigo.

Hawa ni walemavu kutoka nchini humu mwa Kenya. Kila mmoja wao naona ana uwezo wa kutembea kutumia chuma. Hata hivyo, wana vipawa zaidi ya kucheza mpira ya kandanda. Kila mmoja wetu anafaa ahakikishe kuwa walemavu hawa wanapata vyakula vya kutosha.

Wesley Kimeli Sang ambaye ni mkenya, alizaliwa hapa Kenya, na alizaliwa mwaka wa elfu moja, mia tisa tisini na nne. Ana uwezo wa kukimbia, ingawa hana uwezo wa kufanya vitu vingine kutokana na mkono wake ambao una kasoro.

Mchezaji huyu, alikuwa na uwezo wa kuenda katika nchi ya Paris, mwaka wa 2024 ili kushindania tuzo mbalimbali za kupiga mbizi.

Kuna jengo moja kubwa ambalo huitwa ghorofa kwa wakati mwingi. Tunaona maandishi ambayo yanasema kuwa wageni wanafaa wapitie ofisi fulani kabla ya kuelekea kwingine.

Tunapata maandishi yanayotumika kuwafunza wanafunzi katika shule ya chekechea. Maandishi yenyewe ni A, B, C, D. E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T na mengineo.

Huyu anasherehekea ushindi katika uwanja. Anaitwa Samson Ojuka. Yumo katika uwanja wa mchezo wa kuruka.

Huu ni mchoro wa saa. Saa hutuonyesha ni wakati upi ambao tunafaa kufanya shughuli yepi. Kwa mfano, mwanafunzi anapoambiwa afike shuleni saa moja hafai kupita hata na dakika moja.

Karatasi hili au chapisho hili lina maandishi ya "Misitu Yetu ni Maisha Yetu ya Usoni". Sisi wote tunapaswa kuzingatia usafi katika mazingira yetu na kuhakikisha kuwa tumepanda miti ili iwe ikitusaidia kuvuta mvua.

Kuna kikao Cha wanafunzi au watoto ambao hawana uwezo wa kufanya vitu tafauti tafauti , wanafunzi au watoto hawa wanaweza kuwa ni viziwi au hawana uwezo wa kusikia maneno vizuri .

Hapa ni kama ofisi kubwa sana. Ukiona nyasi imerembeshwa vizuri, kuvutia wateja hawa wageni. Ningependa kwenda mahali kama hapa ili nipate riziki na familia yangu ila sio mwezi huu. Pengine nitaenda mwezi ujao.

Huu ni darasa, hamna wanafunzi ila ni viti tu, kuna dirisha kubwa la kuleta hewa ndani ya darasa, kuna mwangaza kutokana na mandirisha yenyewe, sioni waalimu katika darasa, ni kama wako likizoni au katika mapumziko mafupi.

Hawa ni walemavu ambao wamejitolea kufanya maendeleo hapa jijini Kenya. Wako na uwezo wa kufanya shughuli mbalimbali za mchezo ili wapate kujiburudisha na kuburudisha wananchi pia. Sisi kama Wakenya tunapaswa kuwaheshimu wale walio na ulemavu mbalimbali.

Hapa ni shuleni ama kituo cha kupata elimu ya maisha, kuna elimu aina mingi, kuna elimu ya maisha na kuna elimu ya vitabu. Mwanafunzi anapaswa kujua kuwa shuleni kuna gwaride, ambao kila mtu anaenda kila asubuhi bila kuchelewa.

Huu ni uwanja kubwa, tunapata mkenya ambaye ni mlemavu, ako katika harakati ya kupata ushindi wake. Kuna wateja wake au wapendwa wake ambao wanaangalia kwa makini ni nini kinaendelea, ni kama ameshinda wengine kulingana na bidii anazofanya katika kazi yake.

Kuna kompyuta mbili pamoja na vitabu kadhaa. Kompyuta hivi ni vya kisasa. Vitabu hivi vinaweza kutumika na wanafunzi katika shughuli zao za kusoma. Meza hii pia ni mzuri sana. Ina rangi nzuri inayopendeza macho.

Hili ni darasa. Linakaa ni darasa la chuo kikuu kama kile cha Maseno. Ikiwa mwalimu anataka kufunza wanafunzi, basi atahitaji tu kalamu na kuelekea darasani bila kubeba chochote.

Hapa ni shuleni katika michoro tunaonyeshwa kwenye mlango, hili ni darasa la kwanza C,darasa hili linaongezwa na mwalimu Agnes ambaye anatukaribisha kuleta watoto wetu waje wa7some katika darasa lake, Kila mwalimu upenda wanafunzi wake sana na kumfanyia anachoitaji.

Hapa kuna rula ya kupima vitu. Kuna maandishi kama a,b,c,d,e,f,g,h,I,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t.

Katika mchoro kuna familia, mama, baba na watoto wawili. Wote wanakula pamoja mezani. Sisi kama wazazi tunafaa kuhakikisha kuwa tunawafunza watoto wetu heshima na tabia njema tukiwa nao nyumbani.

Nyumba hili lina ofisi mingi sana, kuna njia pana linaloelekea kwenye ofisi hizo. Mimi nilipokuwa mdogo nilikuwa na tamaa ya kujenga nyumba kama hili, lakini naona nikijenga mahali nipo, kwa sababu ya masomo ninahitaji, na matumaini kuwa nitakuwa na uwezo wa kujenga nyumba kama hili.

Kuna watu wengi ambao wamevaa nguo nyekundu. Wanaume kwa wanawake. Walemavu wasio na uwezo wa kutembea peke yao. Hapa kuna furaha na usawa katika hali ya kibinadamu.

Wakenya hawa wawili wametia bidii katika kazi zao za spoti au kucheza. Wanaendesha baisikeli vilivyo. Wana ujuzi katika kazi yao. Walipoenda katika ushindi, ni kama walipata tuzo mingi mingi. Sisi kama wakenya tunafaa tujue nani ako na talanta na hasaidii ama tumsaidie kupata fedha za eti za kujiendeleza.

Mlango huu ni wa shule, ni watu ambao wako katika kidato cha kwanza. Mchoro huu au maandishi haya hutumika kutambulisha darasa lipi ambalo mtu ametumwa, au ni darasa lipi ambalo mwalimu anafaa aende afunze.

Samson Ajuka ambaye ni mzaliwa wa Kenya, alizaliwa mwezi wa nne, tarehe kumi na tatu, mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na sita na ako na uwezo wa kukimbia.

Asiya Sururu Mohammed ni mkenya. Alizaliwa jijini Mombasa, alafu ana uwezo wa kutembea akitumia kijiti. Alipata ajali akapoteza miguu. Ako na furaha sana.

Mchoro unatuonyesha jinsi ya kuhakikisha kuwa uchafu katika mazingira yetu, yanatupwa au zinachomwa vilivyo.

Katika kituo cha viziwi , hawa watoto ambao hawana uwezo wa kusikia maneno . Tunaona mchoro mbalimbali na bendera letu la Kenya ambayo imo katika vipande viwili. Tunaona pia maua kuashiria kuwa hapa kumerembeshwa vizuri.

Hapa ni chumba cha kupata matibabu, ni hospitali. Ukiona mtu anaenda hospitali, basi ujue yumo na ugonjwa fulani. Hapa tunaona mashine ya kuwekea vitu. Ukiona hapo juu kuna karatasi ya kuenda choo ile mle upande wa kushoto unaona kompyuta pamoja na nyaya.

Hawa ni wachezaji wawili ambao wana talanta ya kucheza mpira wa kandanda, hata hivyo wao ni walemavu ambao wanatumia chuma au vyuma kwa kutembea. Sisi kam wananchi wa Kenya tunafaa tuwapende zaidi kwa kuwa hawajaangalia nyuma au hawajaaibika kulingana na hali yao ya kimaisha.

Hapa ni darasani, unapata karatasi mingi za mtihani, wanafuzi hawamo humu darasani, ni kama wameenda likizoni au mapumziko kidogo. Katika darasa hili pia kuna viti ambavyo hukaliwa na wanafunzi wenyewe. Sisi kama wazazi tunafaa tupende watoto wetu.

Unapata yule asiyekuwa na uwezo wa kutembea bila gari hili, amevaa saa mkononi na kushikilia gurudumu la gari lake. Amebeba vitabu kumaanisha kuwa yeye ni msomi hodari.

Hiki ni kabati cha ofisi, tunaona faili ambazo zimewekwa vizuri katika kabati ile, kuhakikisha kuwa hazijapotea, faili moja hubeba karatasi kadha ili kuhakikisha kuwa kila moja yao haijapotea.

Karatasi hii inaonyesha alama ambayo mtoto amepata katika mtihani. Amepata alama nne ingawa hakupata nambari nane, nambari tisa, kumi na moja, kumi na mbili na kumi na tatu. Amepata nambari mbili pekee. Hii inaonyesha kuwa huyu mtoto anahitaji kufunzwa saidi.

Hapa ni kituo ya kupata elimu ya maisha yaani shuleni. Kila mtoto anapaswa kuenda shuleni ili apate elimu ya kumsaidia katika maisha yake ya kisasa.

Wachezaji watatu pamoja na mwalimu wao, wachezaji hawa wote ni walemavu lakini wako na uwezo wakucheza mpira wa kandanda kwa kutumia vifaa vyao vya kutembea. Sisi kama wakenya tunafaa tupenda wale walemavu, na kila mtu ambaye ana uwezo wakufanya vitu vinavyopaswa.